Kuna watatu kuna watu watatu ambao wanacheza mpira wa mkono wa klabu ambao watu wawili wamevaa jezi ya nyeupe na mwingine rangi ya kijana.

Picha makubwa yanayosema court annexed mediation in Kenya sehemu ya kushoto imegawanya kwa rangi ya njano na nyeupe, na ina mchoro wa mikono tatu, mtu mmoja juu na wawili chini na inaonekana kuwa na mzozo.

Kuna watu watatu ambaye wanatumia laptop na karibu yao kuna kiti na watu ambaye wamekaribiana.

Tukio la usajili wa taarifa za kibiometria . Mwanaume aliyevaa suti anapigwa alama za vidole kwenye kifaa maalumu kilichowekwa mezani ,pembeni yake kuna mwanaume mwingine aliyevaa suti akivutia zoezi hio.